Ni sehemu maalumu inayouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo ikiwaonyesha watu wawili, ikiwa wanamama wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameshika mifuko maalumu ambayo imehifadhi pembejeo hizo.

Ni duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo ikiwa imezifunga katika vyombo maalumu, kwa ajili ya uhifadhi salama.

Duka kubwa la kisasa linalouza dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, duka hili likiwa limepanga bidhaa zake kila bidhaa na sehemu yake ili isimchanganye muuzaji anapokua anatafuta dawa hiyo.

Ni bango linaloeleza duka kubwa ambalo, linalouza pembejeo kwajia ya rejareja au kwa jumla, ikimaanisha duka, linalouza bidhaa za kilimo au pembejeo za kilimo kwanjia za rejereja au jumla .

Kifaa maalumu kwa ajili ya utunzaji wa dawa za mifugo. Kifaa hicho kikiwa kimeonyesha picha na jina la dawa hiyo.

Vifungashio maalumu kwa ajili ya kuhifadhi dawa na pembejeo za mkulima, au dawa za mifugo, ambapo husaidia na kutunza dawa zisiaribike kwa uharaka.

Vifungashio maalumu vilivyowekwa mbolea ya kisasa kuzuia mbolea hiyo isiharibike kwa uharaka, humsaidia mkulima katika kilimo chake.

Duka kubwa linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo; ambalo humsaidia mkulima katika kazi zake.

Ni uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo katika duka ambazo humsaidia mkulima au mfugaji.

Ni kifungashio maalumu, ambacho kinasaidia kuhifadhi bidhaa aina ya dawa za mifugo kwa ajili ya kuzuia zisiharibike kwa uharaka.

Kifungashio kizuri aina ya chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe ambayo imewekewa maelezo jinsi gani inavyotumika na jina la hiyo dawa.

Ni bango linaloonyesha picha ya mbwa na maelezo yanayohusu bango hilo au kuelezea dawa inayohusu mbwa, kwa maana ni matumizi ya mbwa peke yake.

Ni zao aina ya mahindi, likiwa tayari kwa ajili ya kuvuna zao hili. Zao hili husaidia katika kuuza na kujipatia fedha kwa wakulima.

Ni aina ya zao la biashara, aina ya nyanya ambalo linaonekana likiwa limenawiri katika hali nzuri. Matunda yake yakiwa bado hayajaanza kuiva.

Ni zao la biashara aina ya kitunguu, ambapo wakulima wanapita kwa ajili ya kukagua zao hilo.

Mkulima akiwa tayari ameyavuna mazao yake aina ya mahindi, na kuyaweka katika sehemu nzuri kwa ajili ya kukauka zaidi.

Ni aina ya ulimaji wa kisasa kwa mazao aina ya nyanya ambao husaidia mkulima kupata mazao mengi zaidi.

Ni aina la zao la ndizi ambalo limelimwa katika eneo zuri, ambalo linasaidia zao hilo kukua na kustawi katika hali nzuri.

Wakulima wakiwa tayari wameyavuna mazao yao na kuyahifadhi katika vifungashio maalumu, kwa ajili ya kuyapeleka katika masoko.

Ni aina ya ulimaji wa kisasa ambao mkulima hutumia kuning'iniza mazao hayo ili yasiharibike, aina ya mazao hayo ni matango.

Ni aina ya zao la viazi vitamu, ambalo mkulima anavuna kwa ajili ya kupeleka sokoni kujipatia pesa zaidi.

Wakulima watano wakiwa wanachambua viazi mviringo. Wakulima hao wanne ni wa kike na mmoja ni wa kiume.

Mkulima akiwa ameyavuna mazao yake aina ya hoho, na akiwa ameziweka zote katika kifungashio kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sehemu ya kuyauza sokoni.

Ni aina ya ulimaji wa mazao, aina ya nanasi ambayo humsaidia mkulima kupata faida zaidi.

Mkulima akiwa anavuna mahindi, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa mauzo na kujipatia pesa zaidi.

Ni shughuli inayofanywa na wakulima, kuvuna zao aina la viazi vitamu, kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo zaidi.

Ni aina la zao aina ya kitunguu ambalo likiwa tayari limevunwa na mkulima humsaidia mkulima kuliuza zao hili katika sehemu mbalimbali.

Wakulima ambao wapo katika harakati za uvunaji wa zao aina ya nanasi, wakivuna na kuweka katika vyombo maalumu, kwa ajili ya kupakiza na kupeleka sokoni.

Ni kilimo kidogo cha mimea ambacho mkulima hulima katika sehemu ndogo zaidi, hii husaidia kwa matumizi ya nyumbani na mengine sehemu tofauti tofauti.

Shamba kubwa la kisasa linalosaidia ulimaji wa mazao mbalimbali, kila zao likiwa limelimwa katika seemu yake.

Ni aina ya uoteshaji wa miche ambayo humsaidia mkulima kuiotesha miche hiyo na kuitunza katika usalama zaidi, miche hiyo ikiwa imeoteshwa kwenye vikopo maalumu.

Ni aina ya kisasa ya utunzaji na uoteshaji wa miche ambayo humsaidia mkulima kuiotesha miche katika hali nzuri na kuitoa kuipeleka katika sehemu nzuri, kwa ajili ya kuipanda.

Huu ni ulimaji wa kisasa wa mazao aina ya ndizi, ambapo humsaidia mkulima au wakulima kupata mazao mengi zaidi.

Ni mashine maalum kwa ajili ya kilimo, mashine hii humrahisishia mkulima kuandaa shamba lake kwa uharaka zaidi, mashine hii ikiwa imetengenezwa kwa muundo wa kisasa zaidi.

Ulimaji wa kisasa unaotumia vyombo vya moto kama vile trekta kwa ajili ya kumrahisisha mkulima kuandaa shamba lake kwa uharaka zaidi.

Ni sehemu ya kisasa zaidi, inayohusisha matumizi ya vyombo maalumu kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali.

Ni aina ya chombo cha moto cha kisasa, kinachomsaidia mkulima kulima shamba lake kwa uharaka zaidi.

Ni mashine ya kisasa ambayo hutumika katika kilimo, humsaidia mkulima kuandaa shamba lake, kwa uharaka na uwepesi zaidi.

Ni aina ya ulimaji wa kisasa unaohusisha chombo cha moto aina ya trekta, unaomsaidia mkulima kulima shamba lake na kuliandaa kwa uharaka zaidi.

Ni aina ya chombo cha kisasa kinachomsaidia mkulima katika shughuli zake za kilimo kama vile: kuandaa shamba au kupanda mbegu.

Ni aina ya ulimaji wa kisasa, unaotumia chombo maalum cha kisasa zaidi, ambao humsaidia mkulima kulima shamba lake kwa haraka zaidi kwa ajili ya kupanda mazao yake.

Ni aina ya samaki anayefugwa kisasa zaidi, na kumpa matunzo yaliyo bora ili aweze kuishi katika maisha ambayo yatamsaidia kuishi vizuri.

Ni namna ya kilimo cha kisasa cha ufugaji wa samaki samaki hao wakiwa wametengwa tofautitofauti katika mabwawa.

Ni sehemu ya uuzaji wa vyakula mbalimbali, ikiwa vimewekwa katika vifungashio maalumu kwa ajili ya uuzaji wa hizo bidhaa.

Ni mazao aina ya maharage, mazao hayo yamewekwa kwenye vyombo maalumu kila aina ya zao likiwa rangi ya zao imewekwa katika chombo chake maalumu kwa ajili ya kuuzwa.

Ni mazingira mazuri ya msitu ambayo imezungukwa na uoto wa asili wa aina mbalimbali, ikiwa miti mirefu na midogo pamoja na nyasi kukiwa na bwawa dogo la maji likiwa na maji ya aina ya kawaida.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uoteshaji wa miche ikionyesha mtaalamu akitoa maelezo kuhusiana na hiyo miche. Na miche imepangwa, kila mche umepangwa katika sehemu yake.

Ni sehemu inayohusisha uoteshaji wa miche ambapo wanaotesha miche mbalimbali na kwenda kuipanda katika sehemu mbalimbali.

Ni ulimaji wa kisasa unaotumia vyombo maalumu, kwa ajili ya uoteshaji wa mimea aina ya maboga, Ulimaji huu husaidia mimea kuwa na afya njema na mtaalamu au mkulima wa hiyo miche au mimea hupata faida zaidi.

Ni aina ya ulimaji wa kisasa wa mazao aina ya maboga, ambao humsaidia mkulima kupata faida.

Ni sehemu ya kisasa zaidi, ambayo mkulima hutumia kwaajili ya kuotesha mimea kabla hajaenda kuipandikiza shambani.

Ni kiwanda maalumu kwa ajili ya uvunaji wa mazao aina ya nyanya. Kiwanda hiki kinakusanya nyanya zote katika sehemu moja.

Kiwanda kinachojihusisha na ulimaji wa mazao aina ya maboga kiwanda hiki, kikiwa kinatumia vifaa maalumu, ambavyo husaidia kuzalisha zao hili kwa wingi.

Ni kiwanda cha kilimo kinachozalisha zao aina ya kitunguu zao hili ni nzuri sana katika kufanya biashara.

Kiwanda kikubwa kinachojihusisha na ulimaji wa mazao, kiwanda hicho kinatumia vifaa maalumu kwa ajili ya utunzaji wa mazao hayo, kama vile taa.

Ni aina ya ulimaji wa mazao ya nanasi kwa kisasa zaidi, ambayo humsaidia mkulima kupata mapato makubwa.

Ni chombo cha moto kinachosaidia katika ulimaji wa zao la zabibu, humsaidia mkulima kuandaa shamba lake vizuri.

Ni aina ya ufugaji wa kuku kwa kisasa zaidi katika kiwanda kilichojengwa vizuri kwaajili ya kuwatunzia hao kuku aina ya vifaranga.

Ni kiwanda kikubwa cha kisasa, kinachohusisha ulimaji wa mazao mbalimbali, ambayo wanatumia mashine au vifaa maalumu vya kisasa zaidi.

Kiwanda kikubwa cha kisasa, kinachofuga kuku, ambapo katikati yake kuna barabara kwa ajili ya watu kupita.

Umwagiliaji wa kisasa unaofanywa na mwanaume mmoja, akiwa anatoa maji sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine kwa kutumia vyombo maalumu. Kwa ajili ya kuvuta maji hayo na kuyaleta katika mashamba.

Ni ulimaji wa kisasa unaotumia mipira kwa ajili ya umwagiliaji wa mazao, ulimaji huu humsaidia mkulima kutokutumia nguvu kubwa, kumwagilia sehemu kubwa zaidi.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa zaidi, ambao unahusisha mabomba na mipira kwa ajili ya kumwagilia mazao.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa, ambao humsaidia mkulima kumwagilia kwa uharaka, umwagiliaji huo unahusisha mipira ya kisasa zaidi.

Nia aina ya umwagiliaji wa kisasa zaidi, unaohusisha mipira maalumu kwa ajili ya kumwagilia mazao kwa uharaka zaidi.

Umwagiliaji wa kisasa, unaohusisha vyombo kama vile, mipira ya kisasa, ambapo humsaidia mkulima kumwagilia shamba kubwa bila kutumia nguvu zaidi.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa ambao unahusisha mipira mikubwa ya kisasa na vibombavibomba vidogovidogo vinavyotoa maji, kwa ajili ya kuloanisha au kumwagilia mimea.

Ni umwagiliaji wa kisasa unaohusisha mipira ya kisasa, pia humsaidia mkulima kumwagilia eneo kubwa zaidi na kwa uharaka zaidi bila kutumia nguvu.

Ni aina ya umwagiliaji ya kisasa, unaotumia mipira kwa ajili ya kumwagilia mazao, humsaidia mkulima kumwagilia shamba kubwa zaidi.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa, ambao humsaidia mkulima kumwagilia mashamba makubwa na kwa uharaka zaidi, bila kutumia nguvu sana. Umwagiliaji huu hutumia mipira ya kisasa.

Ni umwagiliaji wa kawaida mdogomdogo unaosaidia kumwagilia sehemu ndogo, inayomhusisha mtu mmoja akimwagilia mazao yake.

Ni aina ya kisasa ya umwagiliaji wa mazao, ambayo inahusisha utumiaji wa mpira au bomba kubwa, linalotoa maji na kumwagilia mazao aina ya mahindi.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa zaidi, unaohusisha mipira ya kisasa, ambapo humsaidia mkulima kumwagilia shamba kubwa zaidi.

Ni aina ya umwagiliaji wa kisasa zaidi inayohusisha vifaa maalumu vya kisasa kama vile mipira ya kisasa, ambapo wanamwagilizia mashamba makubwa zaidi.

Ni sehemu ya kuvutia zaidi, sehemu hii ikiwa na milima midogo na mikubwa, ikiwa na miti mingi zaidi.

Ni mazingira mazuri yakuvutia yenye mito pamoja na milima midogo midogo. Ikiwa imezungukwa na maji mengi pamoja na miti midogo midogo.

Ni mazingira ya kuvutia yenye uoto wa asili, aina ya miti mikubwa, pamoja na vichaka. Sehemu hii ikiwa imezungukwa na sehemu nyingi ambazo watu hujishughulisha na kilimo.

Ni sehemu kubwa ya kuvutia yenye nyasi na vichaka vidogovidogo, pamoja na mto mdogo unaotiririsha maji kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.

Ni mazingira mazuri yanayovutia, yenye uoto wa asili, miti midogomidogo na mikubwa ikizungukwa na mto mdogo wenye maji yenye kina cha kawaida. Mazingira haya ni mazuri sana yanavutia pia.

Ni mazingira ya kuvutia yenye uoto wa asili aina miti mikubwa na midogo, pamoja na nyasi za kuvutia zaidi. Ikiwa na wanyama aina ya twiga, pamoja na pundamilia.

Ni mazingira mazuri ya kuvutia yenye miti mikubwa pamoja na mto unaopitisha maji mto huo ukitenganisha upande mmoja na upande mwingine, ila watu hutumia daraja kwa ajili ya kupita kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine.

Mazingira mazuri ya kuvutia yenye wanyama aina ya tembo, pamoja na uoto wa asili wa kuvutia wenye miti midogomidogo na mikubwa, pamoja na milima ya kawaida.

Mazingira mazuri ya kuvutia yenye miti midogomidogo na mikubwa, pamoja na wanyama warefu waitwao twiga; pamoja na milima midogomidogo na mikubwa, inaonekana kwa mbali.

Ni mazingira mazuri ya kuvutia, yenye mimea ya kuvutia, miti mikubwa na miti midogo, na mazingira yake yanavutia

Ni mazingira mazuri ya kuvutia yenye kuhusisha miti mikubwa na midogo, miti hiyo ikiwa aina ya mimba, pia ikionesha kwa umbali mlima mrefu wa Kilimanjaro.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayoonyesha mashamba makubwa pamoja na miti mikubwa na midogo.

Mazingira mazuri ya kuvutia, yenye miti mizuri aina ya miiba na nyasi ndogondogo, pamoja na barabara ambayo ni ya vumbi.

Sehemu nzuri ya kuvutia yenye miti midogo midogo na mikubwa mingine ya jamii ya miiba na ikionyesha maji yakitiririka.

Mazingira mazuri ya kuvutia, yenye uoto wa asili wenye miti midogo midogo na mikubwa pamoja na ziwa na kuvutia zaidi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye kuhusisha uoto wa asili mitimiti midogomidogo na milima mikubwamikubwa ambapo, inafanya mazingira yawe mazuri zaidi.

Mazingira mazuri yakuvutia yenye uoto wa asili wa miti midogomidogo na mikubwa, pamoja na milima mikubwa inayovutia zaidi.

Ni aina ya ufugaji wa kisasa wa nyuki, ikihusisha wafugaji, wakiwa wanaangalia mizinga yao na kuvuna asali. Wafugaji hao wakiwa wamevalia nguo za kisasa zaidi, kujizuia na kung'atwa na nyuki.

Ni aina ya ufugaji wa kuku, inayojumuisha kufuga kuku wengi katika sehemu moja, aina hii hutumia vitu vya kisasa kwa ajili ya kulinda kuku hao wasipate magonjwa.

Ni aina ya ufugaji wa kuku za kisasa ambao humsaidia mfugaji kujipatia mapato zaidi.

Ni aina ya uhifadhi wa mbegu za kilimo ambazo huwekwa katika kifungashio maalumu kwa ajili ya kuhifadhi kwa muda mrefu.

Sehemu maalum kwaajili ya uoteshaji wa mimea, sehemu hii ikiwa ina miche tofautitofauti na miche hiyo ikiwa imewekwa katika vigae tofautitofauti kuitofautisha miche na miche.

Ni aina ya mbegu inayotumika kwenye shughuli za kilimo, mbegu hii husaidia wakulima kulima zao hili, ikiwa imefungashwa katika sehemu nzuri kwa ajili ya uhifadhi zaidi.

Ni sehemu maalumu ya uuzaji wa mbegu za kilimo, zikiwa zimefungashwa katika mifuko maalumu kwa ajili ya kuhifadhi mbegu hizo, ikiwa kuna watu kadhaa wakiwa wanaangalia mbegu hizo kwa ajili ya kuzinunua.

Ni aina ya kilimo ambayo huotesha mbegu kwa ajili ya kuzipanda, katika sehemu tofauti tofauti hii ikihusisha utumiaji wa vitu vya kisasa zaidi, kwa ajili ya kumwagilia mbegu hizo.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo, zikiwa zimefungwa katika mifuko maalumu kwa ajili ya kutunza mbegu hizo zisipotee au kumwagika.

Ni sehemu ya upandaji wa mbegu kwa ajili ya uoteshaji wa miche mbalimbali, ambapo humsaidia mkulima kuitoa miche hiyo na kwenda kuipanda katika sehemu mbalimbali.

Ni kifungashio maalumu ambacho kinasaidia kutunza mbegu za mmea kwa ajili ya kuzuia zisiharibike kwa uharaka, katika kifungashio hicho kuna picha ambayo imewekwa kumsaidia mkulima kujua aina ya mbegu hizo.

Jumba kubwa la kisasa la kuotesha miche, ambalo humsaidia mkulima kuotesha miche yake na kuipeleka katika kuipanda sehemu kubwa zaidi.

Vifungashio maalumu kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu za mazao kama vile bamia, kabichi, na mchicha ili kulinda mbegu hizo zisiharibike kwa uharaka.

Ni aina ya kilimo cha upandaji wa mbegu unaofanyika katika sehemu ndogo kwa ajili ya kuotesha miche, na kuitoa na kwenda kuipanda katika sehemu kubwa, zoezi hilo likifanywa na watu wanne wawili wakike na wawili wa kiume.

Jumba kubwa ambalo husaidia kuotesha miche, ambapo humsaidia mkulima kuotesha miche mingi na kwenda kupanda katika sehemu kubwa zaidi.

Jumba kubwa likiwa linatumika kuotesha miche ambayo humsaidia mkulima, kuotesha na kuipeleka katika shamba kubwa kwa ajili ya kuipanda.

Kifungashio kizuri kimetumika kuhifadhi au kutunza mbegu ya zao aina ya kabichi, ikiwa imebandikwa picha ya zao hilo, ili kumrahisishia mtumiaji kujua mbegu hizi ni za zao gani.

Ni sehemu maalumu kwa ajili ya uoshaji na kusafisha mbwa. Hii sehemu hutumika kwa ajili ya kusafisha viumbe kama vile mbwa, na wanyama wengine. Ikionyesha wataalamu wawili, mmoja wa kiume na mwingine ni wa kike, wakimuosha mbwa mmoja.

Ni aina ya kisasa zaidi ya ufugaji wa mifugo aina ya mbwa, ambao inahusisha watu wanne wakiwa wanawaangalia mbwa hawa.

Ni aina ya mnyama aitwaye mamba ambaye makazi yake hupenda kuishi katika maji na chakula chake kikubwa hupendelea nyama, makazi makubwa ambayo analala kabisa huwa analala nje ya maji.

Ni aina ya jamii ya ndege, aitwaye fisi mwewe, macho yake yakiwa yanang'aa kwa rangi ya njano, akiwa na mistari meupe pamoja na kahawia.

Ni aina ya mnyama wa porini aitwae twiga, ambae ameshikwa na mtu mmoja akiwa amevalia barakoa.